Magari mbalimbali yameegeshwa kwneye uwanja wa nyasi. Kuna gari ya mzigo aina la Isuzu, gari la abiria aina ya matatu na magari ya kibinafsi. Eneo hili linaonekana kuwa la kijani, lenye nyasi, miti ya asili pembeni. Maegesho haya ni ya wazi na pia hayana lami.

Hii ni pembeni la duka la maziwa inayoitwa Yustina Milk. Mbele ya duka kuna mitungi mingi ya kuhifadhi maziwa na vyombo mbalimbali. Ndani ya duka kuna watu ambao tunawaona wamekaa wakihudumiwa au wakipumzika. Ujumbe ukutani unaeleza kuwa wanauza maziwa safi na baridi kwa wateja.

Hili ni duka ndogo la mtaa la kijani yenye mlango wazi. Duka hili lina huduma mbalimbali kama vile uuzaji wa bidhaa za nyumba kama soda, maji ,sabuni na bidhaa vya chakula. Huduma za kifedha pia kama M-Pesa, huduma za laini za simu na kuna mpira mdogo wa plastiki unaoonekana.

Hii ni sehemu ya kuuzia magari na maonyesho ya magari ambayo yanaonekana kuwa kuna magari ya kifahari yaliyopangwa vizuri ndani ya jengo hili. Magari yenyewe yanang'ana yanaonekana kuwa mapya au katika hali bora. Mandhari ya sehemu hii safi yenye mwangaza mzuri na mpangilio pia wa kuvutia.

Tunaliona gari ndogo la kisasa ambayo imeegezwa pembeni, gari lenyewe ni la rangi nyeupe ambayo ni aina ya Honda, gari lenyewe lina nambari KCM 709K.

Hapa ni sokoni ambapo tunaziona kuna bidhaa mbalimbali za chakula zinazo uzawa . Kuna mahindi mabichi, maembe, nanasi, mboga na tikitimaji. Bidhaa zenyewe zimepangwa juu ya meza, za mbao, chini ya vibanda vya makuti na za plastiki pia. Soko hii inaonyesha shughuli za kawaida zinazoendelea ni za biashara ya matunda na mboga, vijijini au mtaani.

Duka hili ni la viatu lenye viatu vingi vikiwa vimepangwa kwenye rafu na sakafuni, pia tunauona kuna mtu mmoja akiwa amevaa shati la mkono mrefu na suruali ya rangi ya samawati anaelekea apande wa mbele wa duka hiyo.

Hili ni gurudumu linalosafishwa kwa kutumia maji ya msukumo mkali. Gurudumu lenyewe linaonekana kuwa limewekwa chini na kuoshwa kwa uanagalifu. Kusafisha gurudumu husaidia kuondoa uchafu na mafuta yanayoweza kusababisha utelezi barabarani.

Gari kubwa la kisasa lenye rangi nyeusi. Linaonekana limeegeshwa ndani ya maegesho au duka la magari. Gari hili linaonekana kuwa ni gari la Suv kubwa lenye muundo wa kisasa na taa nyuma zenye umbo la kipeke.

Hii ni gari aina ya SUV likiwa katika jumba la maonyesho. Gari hili ni la rangi nyeusi na lenye muundo wa kuvutia na linaonyesha ubora wa hali ya juu. Mazingira haya yako maonyesho ni yana mwanga mzuri na yamepangiwa kwa utaalamu mkubwa.

Magari aina ya Mitbishi, yanaonekana yakiwa yamepangwa mstari ndani ya jengo hili kubwa. Magari haya yamepakiwa kwa mpangilio mzuri. Yakiwa yamepigwa msasa na kung'aa sana. Rangi za magari ni tofauti, kuna nyeupe, nyekundu, nyeusi na kijivu jivu pia.

Hii ni risiti ya malipo kutoka kwa mamlaka ya usafiri na usalama barabarani NTSA nchini Kenya. Inaonyesha kuwa ilipokea malipo kutoka kwa Dan Oyuga And. Gari lenye nambari ya usajili KCB 029Y ilikaguliwa kwa shilingi elfu moja.

Tunaliona kioski hiki lenye rangi la magari na pia ukuta wake wa mbele umeandikwa maneno ya M-Pesa ikiashiria kuwa kuna huduma za M-Pesa zinazopatikana katika eneo hili. Pia kuna maelezo ya simu na huduma mbalimbali zinazopatikana kama vile rangi za magari.

Tunaziona migomba za ndizi ambazo zimeegezwa kwa ndoo mbili nyeupe sokoni ,nyuma yake pia tunaona kuna vitunguu ambazo zinauzwa pamoja na viazi sokoni ,anayeuza haonekani ila vitu vinaonekana vipo hapo sokoni .

Hili ni gari la kifahari lenye rangi ya manjano na ambalo liko ndani ya jengo la kisasa. Gari lenyewe limewekwa kwenye jukwaa la mviringo chini ya taa kubwa ya mduara iliyoning'inia. Dirisha kubwa linaonekana na mandhari ya nje yenye miti na magari mengine yakiwa katika maegesho hayo.

Hili ni soko la mavazi tunawaona watu wakiwa wanatembea katikati ya masanduku yaliyojaa nguo mbali mbali na za rangi tofauti tofauti. Soko lenyewe linaonekana kuwa na masanduku ya nguo yaliyo pangwa kando kando.

Haya ni maduka au vibanda vya kiasili zilizojengwa kwa mbao na paa la bati ikiwa ndani ya soko au sehemu ya biashara ya bidhaa za mikono. Bidhaa zinazoonekana ni nyingi na za rangi tofauti, zimepangwa vizuri ukutani na kunyongwa juu ya mbao. Miongoni mwa bidhaa hizo ni mikufu, mkoba ya mkono na vifaa vingine vya mapambo.

Tunayaona magari matatu yakiwa yameegeshwa kwenye eneo wazi lenye majani. Magari hayo ni ya rangi tofauti, kuna ya rangi nyeusi, samawati na la rangi ya mwanga. Mtu mmoja anaonekana akiwa amesimama katika magari hayo na anaonekana akizungumza na mtu mwingine nyuma kidogo.

Hili ni soko la mtumba ambapo viatu mbalimbali vimepangwa ardhini. Pia viatu vyenyewe ni vya rangi aina tofauti tofauti. Kwa umbali tunaona mtu mmoja akiwa amekaa nyuma ya vibanda vya mbao, pengine ni muuzaji au mnunuzi.

Tangazo hili linaonyesha bima ya nyumba kutoka kampuni la Kenya Orient. Mbwa mzuri ameonyeshwa akiwakilisha mnyama wa kufuguwa anayelindwa na bima hiyo. Maneno kama insurance raha easy yaonyesha kuwa huduma zao ni rahisi na za haraka. Tangazo hili lina lengo la kuwa hakikishia wateja, kuwa wanyama wao wa nyumbani wako salama.

Unacho kiona ni kituo cha kuuza maziwa ambayo tunaoa juu yake wameekelea picha ya ng'ombe , na tunamwona mtu mmoja ambaye ni mnunuzi ambaye amesimama mbele ya duka hiio iliyo pakwa rangi nyeupe na pia rangi ya kijani kibichi.

Shughuli ya kutuma na kupokea pesa unaendelea kwa njia ya simu kupitia njia ya mpesa. Mkono mmoja unashikilia simu ya Nokia huku mkono mmoja unashikilia noti ya shilingi elfu tatu ya Kenya.

Hii ni sehemu ya maegesho ya magari, katika eneo ya biashara ya kuuza magari linaloitwa Car Locus. Kuna magari ya kifahari yaliyoegeshwa kwa mstari, yakiwemo Toyota Prado na Mercedes. Majengo ya kifahari pia yanaonekana kwa nyuma, yakionyesha kuwa eneo hiyo ni eneo la mjini.

Risiti hii ni risiti ya malipo kutoka Bandari ya nchi ya Kenya. Tunaona kuwa ina kichwa cha jina KENYA PORTS AUTHORITY yenye rekodi namba na pia VAT . Maelezo ya mteja ni mteja wa African Cotton Industriy yenye anwani 90234 Mombasa. Maelezo ya malipo inaonekana ilitokea tarehe 28/06/2013.

Hili ni duka la urembo, inayotoa huduma ya kupaka rangi, kusuka, au kuuza vipodozi. Mbele ya saluni hii tunaona rafu zake zina bidhaa mbalimbali kama mafuta, krimu , na nywele za bandia. Saluni hii inatoa huduma za kifedha kama pia M-Pesa na Airtel money. Mandhari ya saluni hii ni ya rangi ya kijani kibichi.

Hiki ni kibanda cha kuuza vyakula barabarani ambacho kimewekwa chini ya mwavuli mkubwa wa samawati kwa ajili ya kivuli. Kibanda hicho kina magurudumu manne makubwa kikionyesha kuwa kina hamishika kwa urahisi. Kuna vifaa kama vile chupa za kachumbari au pilipili na baadhi vya vifaa vya kuandaa chakula.

Hii ni tovuti ya PesaPal inayohamasisha biashara kukubali malipo kwa njia ya M-pesa na kadi. Inawezesha wateja kufanya malipo yao kwa urahisi kupitia Visa na hata pia M-pesa. PesaPal pia hutoa huduma kama risiti ya malipo ya M-pesa na udhibiti wa makusanyo. Lengo ni kuharasisha shughuli za malipo katika biashara.

Gari hili aina ya Toyota yenye rangi nyeupe lina magurudumu manne yanayoonekana, madirisha meusi ya vioo. Mbele ya gari hiyo kuna kioo kirefu au vioo vya pembeni vya upande wa dereva na abiria. Upande wa kulia wa gari kuna stika ya maandishi diesel na picha ya pampu ya mafuta pekee.

Hili ni soko wazi lenye shughuli nyingi za kibiashara, watu wengi hasa wanawake wanauza na kununua bidhaa mbalimbali za chakula ambazo zimepangwa kwenye mikeka au magunia ardhini. Baadhi ya vitu zinazouzwa pamoja na vitunguu, nyanya, maharagwe, ndizi, mihogo na viazi vitamu. Watu wengi pia wamevaa mavazi ya kawaida ya soko wengine huku wakiwa wamekaa.

Hii ni sehemu ya kuuza magari yenye mwangaza mzuri na vioo vikubwa vikubwa. Magari haya ni mapya na yamepangwa vizuri ndani ya jumba hili la kifahari. Maanthari pia tunaiona kuwa ni safi na ya kuvutia.

Hiki ni kiwanda cha kutengeneza mabasi, kiko ndani ya jengo kubwa lenye paa la mabati miundo ya chuma , kuna mabasi kadhaa ya rangi ya njano na nyeupe yakiwa katika hatua mbalimbali za utengenezaji. Mbele pia kuna basi ya njano ikiwa bado hali...

Tunaiona duka ya huduma ya M-pesa linaloitwa Dr.Ajuba M-pesa, mbele ya duka kuna kijana ameketi kwenye kibao kidogo akiwa ameinamisha kichwa chake juu ya mikono na kana kwamba amechoka au amechoshwa. Pembeni yake kuna viatu vya plastiki vikiwa chini na mtu mwingine anaonekana akiwa ameketi dirishani kwa duka hiyo.

Magari haya yameegeshwa na yamepangwa kwa mstari kwenye eneo la maegesho. Magari haya yana rangi mbalimbali kama vile nyeupe, kijivu, nyekundu na samawati. Yanapangwa kwa mpangilio mzuri na pia yanaonekana kuwa katika hali nzuri, pengine yakiwa kwenye sehemu ya kuuza ya magari au maegesho ya kampuni.

Gari la kijivu lenye muonekano wa kifahari limeegeshwa kwenye uwanja wa nyasi. Madirisha yake yametiwa giza na lina rimu kubwa ya kuvutia. Pembeni pia kuna magari mengine huku watu wachache Wanaonekana wakiwa wamesimama nao wanapita hapo karibu katika eneo hilo ambalo ni eneo wazi.

Hii ni tangazo kutoka Jubilee health insurance kuhusu huduma yao mpya ya bima ya afya inayoitwa cover bora. Bima hii ibagoa kufurushi cha kulazwa hospitali kwa gharama ya nafuu ya shilingi mia tano kwa mwezi. Lengo ni kusaidia watu wawe na amani ya moyo na kuwa na uhakika katika matibabu yao.

Mkono mmoja unaonekana kushika noti za shilingi elfu moja za zamani ya shilingi ya kenya na unaonekana ukimpokeza mkono mwingine. Kando yake tunaona kifaa ya kielektroniki ambacho ikawa ni kifaa cha kuhesabu pesa.

Mwanamke huyu amesimama ndani ya duka dogo lililo na mashine mbili za kuuza bidhaa kwa njia ya kiotomatiki, yaani ATM. Mashine moja ni ya kuuza maziwa, na nyingine ni ya kuuza mafuta ya mboga. Mwanamke huyu anaonekana akitumia mafuta hiyo, na huku viunganisho vya karatasi vikiwa vimepangwa chini kya ajili ya wateja.

Huu ni mkono wa mtu unaonekana kushikilia kiasi kikubwa cha fedha ya sarafu ya shilingi elfu moja ya kenya. Fedha hizi zimepangwa katika foleni na mtu anaonekana kuzishikilia kwa nguvu. Hii inaweza kuwa inaashiria kuwa mtu huyo ana kiasi kikubwa cha pesa taslimu.

Haya ni magari mawili yenye rangi tofauti, kuna gari jeupe na lingine nyeusi. Inaonekana yakiwa yameegeshwa karibu na eneo lenye nyasi nyingi. Gari jeusi lina rimu ya kuvutia na madirisha yaliyo na giza, ikiwa mbele ya gari nyeupe lililo na raki ya kubeba nguo na mizigo juu.

Hawa ni wafanyikazi wawili walioko katika sehemu ya kuhifadhi na kupanga bidhaa za maziwa kwenye rafu za friji katika duka au ghala la bidhaa la maziwa wanaonekana wakishughulikia na kupanga vifunganisho za maziwa zenye chapa mbali mbali.

Kibanda hiki kikubwa cha soksi mbalimbali na za rangi tofauti tofauti zinaonekana zikiwa zimekusanywa pamoja na kuwekwa kwenye rundo kubwa kwenye sehemu ya soko au duka la mavazi. Mtu mmoja ameketi nyuma la rundo hilo ya soksi. Hali yenyewe inaonyesha ni sehemu wazi na kuna udongo na vitu mbalimbali ardhini.

Magari haya manne, yanaonekana yamesimama kando kando kwenye eneo la majani. Magari hayo ni ya rangi tofauti, kuna la rangi ya samawati, sambarau, nyeupe na nyingine nyeupe . Nyuma ya magari kuna miti mingi na anga i wazi. Magari haya yamepangwa kwa msitari mmoja na yamekamilika vizuri.

Unazoziona ni noti za shilingi elfu moja taslimu. Ni noti hizi za nchi ya kenya ambazo zimepangwa kwa utaratibu moja kwa moja baada ya nyingine. Pia tunaona juu yake ina picha ya mzee wa kwanza wa nchi hii ambaye anaitwa mzee Jomo Kenyatta.

Kuna magari mengi yaliyopangwa kwa mstari mmoja magari hayo yamekuwa na rangi tofauti lakini mengi ni meupe na nyeusi. Sehemu inaonekana kuwa eneo la kuhifadhi magari mstari huu umeandaliwa kwa mstari mzuri sana wa kisasa.

Hapa ni sokoni tunaona matunda yanauzwa. Matunda yenyewe ni tofautitofauti kutoka kwa mwingine na tunaona pia wachuuzi wakiwa wameketi wakiyauza matunda hayo. Nyuma yao wamejikinga kwa miavuli ili wajikinge kutokana na huenda ikawa ni jua au ni mvua unanyesha.

Duka dogo la mtaa ambalo lina jina ya huduma ya Mpesa. Mbele ya duka kuna makasha ambayo yaliyo jaa viazi. Pia kuna sanduku la karatasi juu ya viazi, labda kwa ajili ya mizigo au bidhaa nyinginezo. Ndani ya duka kuna friji la vioo lenye vinywaji mbali mbali kama soda na (juice).

Tunaziona mboga na matunda mbalimbali zilizopangwa kwa uangalifu kwenye soko la kienyeji. Kuna nyanya nyekundu, pilipili hoho za rangi tofauti, karoti, maganda ya limau na mboga za majani. Hii ni mfano wa bidhaa za kilimo zinazoonyesha uzalishaji wa chakula safi na...

Tunamuona mtu akitumia simu yake kwenye huduma za M-Pesa, huduma maarufu ya malipo ya benki ya njia ya simu nchini Kenya, menyu ya skrini inaonyesha chaguzi mbalimbali kama kutuma pesa, kutoa pesa, kununua. Airtime , mswari, lipa na M-Pesa, na pia akaunti yangu. Hii ni mfano wa matumizi ya teknolojia ya kifedha kwa urahisi na haraka.

Tunayoiona ni noti ya shilingi mia tano ya Jamhuri ya Kenya. Ina pande mbili, upande mmoja ni wa picha ya mzee Jomo Kenyatta aliyekuwa rais ya kwanza wa nchi ya Kenya. Upande mwingine huwa ni picha la bunge la taifa la Kenya.

Hili ni tangazo kutoka kwa bima la afya ya CIC, familia inaonekana ina furaha wanapokula pamoja. Mtoto mchanga ana kisu mkononi, mwanamke pia amevalia koti la njano nyuma yao. Pia kuna glasi ya juisi ya rangi ya machungwa mezani.

Soko kubwa lenye watu wengi sana linaonekana na pia kuna baadhi ya wateja na wauzaji wakizunguka huku wakiwa wameweka bidhaa zao kwenye misanduku na vikapu. Kuna rangi nyingi kutoka kwenye mambao, magodoro na mavazi ya watu. Pia kuna paa za mabati za maduka madogo madogo yaliyozunguka soko hiyo.

Mfululizo wa magari yameegeshwa kando ya barabara yenye sakafu za matofali. Magari haya ni ya kisasa na yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Tunaliona jengo kubwa la makazi au biashara nyuma ya magari haya na kuna nguzo za umeme zenye nyaya juu ya barabara.

Hili ni duka la kiosk tunaona kua linauza maji, soda ya coca cola na pia mabagi ya tuskys . Duka hili pia liko na mpesa ndani yake ambayo tunaona kuna kutoa pesa na kueka pesa. Duka lenyewe mbele yake kuna tairi ambalo limesimamishwa kushikilia lango la samawati.

Nguo za aina mbali mbali zimepangwa kwenye duka la manguo za mitumba. Nguo hizi zimewekwa kwenye mistari iliojaa rangi tofauti, na kuna nguo zilizowekwa kwa wingi. Eneo linaonekana kuwa na mwangaza mdogo na sakafu inayoonekana kuwa na uchafu kidogo.

Chati hili laonyesha rafu mbalimbali kuna sarafu ya Marekani, Europa, na pia Kanadia. Pia inaonyesha mkondo wa kuuzwa na kununua, kwa mfano sarafu ya Marekani yalinunuliwa kwa shilingi 138 na kuuzwa kwa shilingi 144.

Hii ni noti sarafu ya shilingi ya kenya thamani ya shilingi elfu moja. Sehemu ya juu ya picha ni mzee Jomo Kenyatta rais wa kwanza wa nchi ya kenya akiwa amevaa suti ya kawaida. Upande wa chini kuna picha ya tembo na wanyama wengine wa porini. Ikiashiria urithi wa wanyama wa afrika na utani wa kenya.

Magari haya yameegeshwa kando moja baada ya nyingine na pia magari haya kuna ya rangi tofauti. Kuna gari za rangi nyeusi, kuna gari za rangi nyeupe. Zote twaweza sema kuwa magari haya yapo sokoni yanauzwa au kwenye yedi.

Hichi ni chumba cha maonyesho ya magari. Tuona kuna magari kadhaa ambayo yame egeshwa katika chumba hichi na gari nyeusi gari nyeupe na gari pia ya samawati. Magari haya yameegeshwa katika chumba hii cha maonyesho kwa minadili ya kuuzwa au kuonyesha kwa wateja wanaotaka kununua.

Hili ni tangazo la bima ya magari ya kibinafsi. Gari la mfano aina ya Toyota linaonekana. Mwezi mmoja wa bima ni shilingi elfu moja. Mwaka mzima wa bima ni shilingi elfu tano.

Hiki ni kibanda la kuuza viti vya virembesho . Inauza viti vya tamaduni kama vile ; Shanga ya wamaasai na mshipi na hata pia bango za mkono za watu kuvaa nchini pia tunamwona mzee ambaye ni mchuuzi amesimama hapo ambaye anaangojea wateja wakuje wanunue .

Mkono wa mtu anatumia simu ya mkononi kuingia kwenye huduma za simu inayojulikana kwa maneno lipa na Mpesa. Simu inaonyesha menu yenye huduma kama zile za kutuma pesa, kunyakua pesa, kununua dakika za simu na mikopo na akiba.

Wawili hawa wanaonekana wakitabasamu pamoja. Mmoja ni mwanaume mwingine ni mwanamke. Wote wanaonekana kuwa ni vijana wadogo waliovalia suti pamoja wakidhibitisha hati fulani wakiwa na furaha pamoja.

Hili ni risiti kutoka kampuni la KRA, kampuni inayoshughulika na kuchukua ushuru nchini Kenya. Tunaona kuwa kuna habari za mlipaushuru na pia mlipaushuru amelipa ushuru yenyewe kupitia banki la KCB Kenya.

Skrini hii ya programu ya M-Pesa kwenye simu ya mkononi, kunaona kuna sehemu ambayo inaonyesha salio la shilingi elfu sitini na nane na mia nane. Chini yake kuna chaguo mbili kuu, kuna kulipa na kununua muda wa maongezi. Pia tunaona kuna miamla ya hivi karibuni ambayo yaliyokuwa yanaendelea.

Wawili hawa wameketi karibu na duka la M-Pesa na Airtel Money wote wakiwa wamevalia tofauti baada ya mwingine. Duka hilo pia ni kioski ambayo kinauza soda mbele yake. Wawili hao mmoja wao anakaa kuwa muislamu.

Hili ni soko la mikono la bidhaa kama vile vito, bangili au vito vya shanga. Kuna mtu anayeonekana akiwa katika soko hii na bidhaa vingi vikiwa vimepangishwa katika muundo wa kuvutia kwa ajili ya kuuza.

Huu ni mkono wa mtu akitumia simu ya mkononi aina ya Samsung . Inaonekana mtu anatumia huduma ya malipo au huduma za kifedha mtandaoni pamoja na huduma za Mpesa. Hii ni mfano wa matumizi ya teknolojia katika shughuli za kila siku kama vile malipo ya simu au kuangalia taarifa za akaunti.

Tunawaona watu wawili wakiwa wamekaa mbele ya duka ndogo la huduma ya simu ya mkononi na m-pesa . Kuta za duka zimepambwa kwa rangi ya kijani na nyekundu na nembo za kampuni ya kampuni ya airtel zinazochulikana wazi. Watu hawa wanaonekana wameketi kwenye viti vya mbao wakipumzika au wakisubiria huduma..,

Hili ni tangazo la bima ya afya. Kuna daktari mwanamke anayefanya kazi kwenye tarakilishi. Tangazo linaeleza huduma kama kinga, sera ya bima, msaada na huduma ya afya. Kuna nambari za simu na barua pepe za wakala wa bima hii.

Hili ni tangazo kutoka katika shirika la Kenya Orient. Ni shirika la bima la wanyama wadogo ambao wanawekwa kwa nyumba ambao tangazo hili limewekwa kuonyesha kuwa wanyama wako wanaweza kuwa katika mikono mizuri mwa shirika hilo la kampuni la bima la Kenya Orient.

Duka hili ni duka la Mpesa. Mpesa inatumika kutoa na kutuma pesa. Pia kuna bango la Cocacola ambayo jina lake halionekani vizuri lakini duka hili ni duka ndogo ambayo inatumika kusaidia wananchi katika mtaa huu.

Tunayoiona ni gari ndogo la rangi la samawati imebebwa kwenye lori na kusafirisha magari. Lori la kusafirisha magari ni la rangi nyeupe na pia lina sehemu ya nyuma iliyo wazi kwa ajili ya kuwekea gari hiyo ndogo. Magari yote mawili yameegeshwa kwenye njia iliyopambwa na mawingu ya mvua. Mandhari ya picha inaonyesha kuwa ni eneo wazi lenye majani na anga ya mvua.

Funguo la gari nyeusi unaoangaziwa, ukiambatanishwa na tundu la mlango wa gari nyeupe. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ni sehemu ya jengo yenye milango ya gilasi, na mtu anayeonekana kuwa amemshika au kuonyesha kitu. Lakini mtu huyu hajaonekana kwa uwazi. Mandhari ni ya mchana na mwango wa juu unaonyesha mwanga wa asili.

Hili ni tangazo kutoka kampuni la AAR Insurance ambao wanakuletea dawa moja kwa moja hadi kwako nyumbani. Kampuni hii ni kampuni ya bima ambayo inahusishwa na kampuni pia ya Mydawa. Kampuni hizo zote zinafanya kazi moja kwa moja kukuleta dawa yako hadi kwako nyumbani.

Hili ni tangazo la bima ya afya. Inaonesha familia yenye furaha yenye baba, mama, na mtoto. Tangazo linahimiza watu kufuata hatua kwa hatua kupata bima hiyo ya afya. Pia linaonesha maelezo ya mawasiliano na tovuti za kampuni inayotoa huduma hiyo.

Hii ni tangazo la bima la p s v taxi yaani t p o kwa mwezi mmoja kwa bei ya shilingi elfu tatu na mia tano. pia wana huduma ya kuongeza bima hadi mwaka mzima kwa shilingi elfu tano ikiwa ndani ya siku thelathini.

Unayoiona ni duka la sanamu za mbao na mavazi ya ngozi. Pia kuna sanamu mbalimbali za watu, wanyama, na maski zilizopachikwa kwenye kuta na kuwekwa mezani. Pia kuna ngozi za wanyama na pia tunauona kuna mwanga mzuri unaoangaza bidhaa zote katika chumba hicho.

Tunayoiona ni matatu mpya ya usafiri jijini. Inaonekana iko katika kituo cha kisasa cha usafiri. Matatu ni njia kuu ya usafiri ya watu wengi hapa nchini. Pia inaonyesha maendeleo ya usafiri wa umma.

Hii ni risiti ya malipo ya huduma kutoka ofisi za serikali nchini Kenya. Imetolewa mnamo tarehe 17/11/2022, kwa Mary Nyambura Wanjiru. Malipo ni kwa ajili ya kuchukuliwa alama ya vidole yaani, finger print . Kiasi kinacholipwa ni shilingi 1000 za nchi ya Kenya.

Hapa ni sokoni ambapo tunaona shuguli ya uuzaji na ununuzi unaendelea, ambapo tunawaona wauzaji wakiwa wameketi chini na wanunuzi wakipitia kununua vitu zilivyo sokoni. Tunavyo viona ni matunda na pia mboga zinazouzwa na wamama ambao wameketi na kujifunga leso.

Hii ni maduka au soko la viatu ambapo viatu vimewekwa kwa njia ya kuunganishwa kwa mistari. Kuna aina mbalimbali ya viatu vyenye rangi mbalimbali na miundo mbalimbali. Sehemu hii inaonekana ni ya ndani ya duka au soko.

Lori hili ndefu, yanapakiwa magari madogo madogo mapya, ambayo yanasafirishwa. Lori lenyewe lina kishwa la nyekundu, na magari haya kuna magari manne ambayo mbili ni nyeupe na mbile ni nyeusi. Pia twaona watu hapo kando kando wakisaidia kuyapakia magari hayo.

Hili ni tangazo la bima kutoka Anziana Insurance Agency. Wanakuletea bima ya pikipiki, gari ya PSV ambapo kuna vifurushi viwili, moja wa mwaka moja aina ya TPO kwa shilingi elfu nne, ingine miezi misita ya shilingi elfu mbili mia tano. Pia tunaona kuna mfano wa cheti cha bima ambayo kimewekwa hapo aina ya PSV.

Hili ni banda la maonyesho. Tunaliona kuwa kuna gari la kisasa yenye rangi nyeupe. Lango la madirisha gari hilo yamefungwa na pia nyumba hiyo ina mataa nyingi ya kisasa ili kuangaza na kuonyesha gari hiyo.

Hiki ni kibanda cha kuuza vitu vya asili na vifaa vya urembo . Kuna mikufu , pete na vifaa vya ufuniko vinanyo onekana kumezwa na kuwekwa mfululizo kushikilia juu na kuonekana kuwa na rangi mbali mbali kama nyekundu , bluu , njano na nyeusi . Vitu vingine vimeekwa kwenye fremu ya mbao iliyo mbele ya kibanda hicho.

Mchuuzi anakagua nyanya zilizo wasili sokoni, tunavyoviona ni nyanya mingi ambazo zimewasili kwenye kreti. Kando yake kuna wabebaji ambao wako tayari kuyabeba na kuyapeleka kwa wachuuzi wengine sokoni.

Tunazoziona ni tairi za gari ambazo zimeegeshwa moja baada ya nyingine, zimefuatana moja kwa moja zimepangwa kwa ustedi . Tairi zenyewe ni za rangi nyeusi ambazo zimeegeshwa juu baada ya nyingine.

Tunayoione ni duka ambalo limejumuisha pia maduka la M-Pesa. Pia kuna barabara ndogo la watu kupita. Tunamwona mtu akiwa dukani. Huenda ikawa ananunua au yeye ndiye mchuuzi wenye duka hiyo hapo

Hili ni tangazo la huduma la kudhibitisha cheti cha bima ya gari inasema Je unaweza kudhibitisha cheti chako cha bima, piga *452# , fuata maagizo yanayohitajika, ingiza namba ya usajili wa gari, ingiza namba ya cheti, ingiza namba ya chasis ya gari. Kama cheti chako si halali wasiliana nao kupitia namba ambayo imeekwa hapo.

Magari ya kifahari yamepangwa ndani ya jumba la kibiashara gari la kijani na la bluu yana mapambo ya rangi ya chungwa. Kuta za jumba hilo ni la vioo vikubwa vinavyopenyeza mwangaza. Mimea ya mapambo pia imewekwa ndani ya jumba hilo.

Duka ndogo la viatu linaonekana kufungwa kwa makuti na mito na viatu mbalimbali vya michezo na mitumba vimepandikiziwa. Hii ni mfano wa biashara la rejareja ya viatu inayopatikana katika maeneo ya mitaa au masoko ya watu wengi.

Shuguli za biashara zimenoga katika soko hii. Wapo wauzaji na wanunuzi pia. Baadhi ya vyakula vinavyouzwa ni matunda na mboga. Kando ya vibanda tunamuona kuwa kuna mafurushi ya mali ambayo yameegezwa.

Hili ni tangazo la bima ya afya ya Anziano Insurance agency. Bima hii ni ya gharama nafuu na inahudumia wagonjwa wa ndani na nje. Inajumuisha ada za ushauri, dawa , vipimo na huduma za macho na meno. Kwa maelezo zaidi wasiliana na nambari zilizotajwa kwenye tangazo hilo.

Hizi ni mboga mboga nyingi za aina tofauti, kuna kijani kibichi, mchuzi wa majani na ndizi nyekundu kama radhuni. Mboga hizi zimepangwa pamoja katika sehemu moja, labda sokoni, inaonekana ni sehemu ya kuuza mboga mboga.

Mkono inashughulika na kuchukua fedha zilizopangwa kwenye mpangilio. Kiasi cha noti za pesa zimewekwa kwa utaratibu kwenye sanduku maalum. Pesa zinatajwa kwanza thamani tofauti zikiwa katika hali nzuri na tayari kwa matumizi.

Hii ni gari la aina ya Toyota Land Cruiser Prado aina ya TX. Rangi yake ni nyeusi. Ina nambari la usajili ya Kenya linaloanzia na KDK. Gari lina sura nzuri na linaonekana kuwa katika hali nzuri. Pia limeegeshwa katika eneo ya majani na manyumba pia yanaonekana yakiwa nyuma yake.

Hili ni tangazo la bima ya kutunza jamii kutoka kwenye CIC Group . Twaona mama, baba na mtoto ambao wameshikilia kipatikilishi na wote waonekana wana furaha nyusoni mwao.

Tunaona duka la bidha zamaziwa lenye bango lajina gsp dukani wanauza maziwa bidha za maziwa icecream na maji yakunywa yanayo pakiwa kwenye chupa hii nimfano wa biashara ndogo rejareja inayo toa bidha muhimu za maziwa na vitu vingine vinavo usiana na maziwa.

Mlango la duka ndogo laonekana ,jina la duka inaanza na jina la vita. Mbele ya duka kuna mabango ya kijani yenye maandishi makubwa ya m-pesa, mapipa mawili ya taka ya plastiki ya kijani na mifuko ya kreti ya maji ya chupa na vinywaji.

Naona trela ya magari ya aina ya kahawia iliyobeba magari manne. Mawili katika safu ya chini na mawili katika safu ya juu. Trela hii ina muundo wa chuma yenye rangi ya samawati ikiwa imeegeshwa nje ya jengo lenye rangi ya samawati na nyeupe. Trela hii hutumika kusafirisha magari kwa wingi kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine.

Hapa ni sokoni na shughuli za biashara zimenoga zaidi, ambapo watu wanauza na kununua matunda, na mboga mbalimbali. Kuna watu wengi wakifanya shughuli zao za kila siku ambapo tunaona pia kuna wanaume ambao wanauza matunda kama, machungwa na pia viazi. Mwishoni tunaona kuna tangazo la kibiashara zinaendelea moja kwa moja.